Daktari wa meno akiwa amesimama, huku mkononi mwake ameshika kifaa maalumu chenye mwanga, na amemulika kwenye kinywa cha mgonjwa kwa ajili ya kumfanyia matibabu.

Daktari wa meno akiwa kwenye chumba chake maalumu, pembeni yake kuna mgonjwa ambaye anaendelea kumkagua kinywani. Hii ni huduma ambayo hutolewa hospitalini kwa watu wenye matatizo malimbali, hasa sehemu za mdomo.

Daktari wa meno akiwa yupo kwenye chumba maalumu cha wagonjwa, amevalia barakoa ya njano puani pia amejifunga na tochi, amemshika mgonjwa huku anaendelea kumhudumia.

Daktari wa meno akiwa amesimama pembeni ya mgonjwa aliyelazwa na kutanua kinywa, mbele kuna muuguzi aliyeshika taa ya kumulikia. Huduma hii ni kwa ajili ya matibabu na ni bora zaidi.

Takataka zilizorundwa sehemu moja zimetiwa moto na zinaendelea kuteketea, ikiwa ni namna ya kulinda mazingira na kujiepusha na magonjwa mbalimbali yatokanayo na uchafu, na kufanya mazingira kuwa bora na salama kwa binadamu.

Mfanyakazi hospitalini akiwa kwenye chumba maalumu anaendelea kufanya usafi wa vifaa vya kitaalamu. Hii husaidia wagonjwa wanapokuja kulazwa kuepukana na uchafu na vitu vingine ambavyo sio salama kiafya.

Wahudumu wa afya waliovaa vitambulisho vyao shingoni, wakiwa wamekaa na wengine wamesimama mbele ya bango la hospitali baada ya kuwaeleza wananchi umuhimu wa kupima afya zao.

Wahudumu wa afya wamevaa sare zao wamefunga barakoa mdomoni na kofia kichwani, Wapo kwenye chumba maalumu wanaendelea na kufanya matibabu kwa mgonjwa wao. Hii ni huduma ambayo hutolewa hospitalini kwa ajili ya kusaidia maisha ya watu mbalimbali wanapokuwa wagonjwa, na kuwafanya afya zao zirudi katika hali yao ya kawaida.

Madaktari wawili, waliovaa nguo nyeupe , wakiume akiwa amesimama, wakike amekaa karibu na vifaa vya matibabu katika chumba maalumu, cha hospitali.

Mhudumu wa afya amevaa sare ya bluu, akiwa amesimama nje ya jengo. Hawa ni wafanyakazi katika hospitali na huhakikisha wanahudumia wagonjwa kutokana na maradhi wanayoumwa na kuweka afya zao salama.

Wahudumu wawili wa afya wakiwa kwenye chumba maalumu wamevaliya sare zao na barakoa mdomoni wakiendelea kukaguwa vifaa vya afya kwa ajili ya matibabu. Hii ni sehemu ya hospitali ambayo watu huja kutibiwa wakiwa wanaumwa magonjwa mbalimbali ili kuweka afya zao sawa.

Muhudumu wa afya, akiwa amesimama nje ya jengo, amevalia shati lake jeupe. Hawa ni watu muhimu, hasa katika jamii na hospitalini, huangalia afya za wagonjwa.

Watu wengi, wakiwa wamesimama mbele ya jengo wamenyoosha mikono yao juu, huku wamevalia nguo za mazoezi. Hii ni baada ya kumaliza mbio fupi kwa ajili ya afya ya mwili na akili.

Daktari akiwa amesimama kwenye chumba maalumu amevalia barakoa nyeupe, mbele yake kuna mtoto aliyelazwa kitandani anaendelea kumpatia huduma. Uangalizi huu ni muhimu hasa katika hatua ya ukuaji na kujiepusha na magonjwa mbalimbali yanayoweza kusababisha kudumaa kwa afya.

Daktari wa matibabu ya watoto akiwa amekaa chini, katikati kuna daftari lenye picha mbali mbali lakini pembeni amekaa mama ambaye amemshika mtoto wake anaendelea kuwaeleza umuhimu wa kuwapima afya.

Mwanamke aliyevaa nguo nyeupe ameshika mkoba mkononi, yupo katikati ya shamba la ndizi, ameushika mmea ambao ni dawa ya asili na hapa hutumiwa sana sehemu za vijijini kutibu magonjwa mbalimbali.

Sahani nyeupe yenye kikombe juu, chenye maji na limao pembeni kukiwa na tangawizi, aina hii ni tiba ya asili na hutumika kutibu mafua, kikohozi na magonjwa mbalimbali.

Mshubiri ukiwa umeoteshwa kwenye shamba kubwa. Aina ya zao hili hutumika kama tiba asilia lakini pia hutengeneza sabuni, mafuta hasa ya kutibu vipele na ugonjwa wa ngozi.